Mbolea imewekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe, maandishi ya kijani na meusi; yakiwa yameifadhiwa kwenye ghala.

Dawa ya mifugo yenye rangi mbalimbali nyekundu, njano na maandishi yake ikiwa ina meremeta nyuma kwa rangi nyeupe. Juu yake kukiwa na picha za wanyama hao.

Dawa za mifugo zilizowekwa kwenye kopo lenye rangi mbalimbali, iliyotamalaki ni: nyekundu, nyeupe kwa kijani iliyopauka; nyuma kukiwa na weupe ulioshikilia bidhaa hiyo.

Mbolea na pembejeo ziko kwenye magunia yaliyopangiliwa kwenda juu kwa rangi nyeupe na bluu, zilizofunikwa na bati za chuma.

Dawa za mifugo na mimea zilizohifadhiwa kwenye vikopo vyeupe, vyenye mifuniko ya kijani vilivyowekwa kwenye kabati la rangi ya maziwa.

Dawa za wanyama zilizokuwa katika vifungashio vya boksi nyeupe, yenye maandishi ya bluu na chupa yenye rangi ya kahawia.

Dawa ya mifugo mbalimbali, ikiwa imewekwa kwenye kifurushi chenye rangi nyeupe na maandishi meusi ikiwa kwa picha kubwa ya mbwa.

Dawa za mifugo zilizowekwa kwenye vikopo vyenye rangi nyeupe, vilivyokuwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, nyuma ikiwa na viti vya ofisini.

Mbolea ikiwa katika mifuko maalum zenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani kibichi iliyowekwa nje katika duka la dawa za mifugo.

Zao la biashara aina ya nyanya lililostawi kwa mmea wa rangi ya kijani kibichi, ukifunikwa na turubai linalopitisha mwanga wa jua mweupe. Kamba ya katani ikitumika kwenye ukulima huo.

Mahindi yaliyovunwa na wakulima yako tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, eneo hilo likiwa limezungukwa na majengo mbalimbali yaliyoezekwa bati nyeupe.

Viazi vimevunwa na kuwekwa kwenye magunia wakulima wakifanya kazi hiyo, na kuweka zao hilo kwenye gari na kuelekea sokoni, Wakizungukwa na mandhari ya rangi ya kijani kibichi.

Zao la nyanya likilimwa na mkulima huku tawi na mti wake ukishikiwa kwa kamba ya katani, ikizingirwa na karatasi nyeupe inayopitisha mwanga mkali wa jua kwenye vitalu hivyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho.

Zao la biashara aina ya nyanya limewekwa ndani ya sanduku meusi na kuzungukwa kwa miti mirefu.

Kahawa ikiwa inavunwa, wakulima mbalimbali wakifanya kazi hilo wakivalia makoti ya bluu bahari, juu kukiwa na mwanga mkali wa jua ukistawisha zao hilo kwa rangi ya ukijani kibichi.

Nanasi likivunwa na wakulima na kuwekwa kwenye sanduku zenye rangi nyekundu, kwa kupakiliwa kwenye mashine yenye matairi yaliyo manne, likiwa na ubluu.

Karoti imevunwa na mkulima ikizungukwa na mandhari mbalimbali, ikiwemo miti mirefu ya ukijani kibichi na nyaya za umeme kandokando.

Matikiti maji yakivunwa na mkulima aliyoko shambani, akizungukwa na mandhari ya mbogamboga zenye rangi ya kijani, kibichi huku kukiwa na mawingu meupe kwa bluu.

Mazao ya biashara kama vile, tikitimaji na mahindi yakiwa yamepangwa kwa mistari na kustawi na ukijani ukibichi, mandhari ya milima ikizunguka eneo hilo.

Viazi vyenye rangi mbalimbali, vikiwa vimevunwa na kuwekwa shambani. Mandhari ya migomba na miti mirefu ikizunguka zao hilo, wakulima wakiwa katika kazi husika.

Viazi vimevunwa na kuwekwa kwenye mabeseni ya rangi mbalimbali, wakulima wakifanya kazi hiyo huku wakizungukwa na mandhari ya nyasi ndefu za rangi ya kijani kibichi, mawingu yaliyotanda kuashiria mvua.

Wakulima wanavuna zao la parachichi kutoka shambani kwenye miti hiyo, wakizungukwa kwa mandhari ya ukijani kibichi.

Zao la biashara likiwa limestawi shambani, kama vile migomba na mbogamboga zenye mandhari ya kuvutia kwa rangi ya kijani kibichi, ikiambatana na mwanga mkali wa jua.

Wakulima wakivuna mahindi ndani ya shamba wakitandwa na wingu zito la mvua, mazao mbalimbali yaliyostawi yakiwazunguka.

Zao la kibiashara aina ya papai lililostawi kwa wingi kwa rangi ya kijani kibichi, lenye kupandwa kwa mistari kadhaa.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, limevunwa na kuwekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe na mistari myekundu.

Wakulima wakivuna zao la biashara aina ya nyanya, kuliweka pembeni ya bustani yenye miti ya rangi ya kijani kibichi.

Mkulima akivuna zao la biashara aina ya kahawa iliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa limestawi kwa majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akipitia na kuyavuna.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vimeifadhiwa kwenye magumia ya rangi nyekundu na nyeupe, imewekwa barabarani kwa wateja waonaopita kwa miguu kununua wakiwa na magari.

Zao la biashara aina ya nyanya. Likiwa limestawi kwa rangi ya kijani kibichi na kupangiliwa kwa ufasaha. Ikiwa imeacha njia ya udongo katikati.

Wakulima wakipalilia vitalu vyenye mazao ya kibiashara aina ya nyanya zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Wakulima wakiwa wamevuna zao la biashara aina ya pilipili hoho, zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi na kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia.

Wakulima wawili wakivuna zao la chai, wakizungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, likiwa limevunwa na kuwekwa kando ya bustani iliyostawi mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikifunikwa na turubai linalopitisha mwanga wa jua.

Wakulima wakivuna zao la biashara aina ya viazi katika shamba lao lenye mazao yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Zao la biashara aina ya pilipilihoho, zilizochumwa na kuvunwa, kuwekwa kando ya bustani iliyostawi miche na kufunikwa na turubai linalopitisha mwanga wa jua.

Wakulima wakivuna zao la biashara aina ya nyanya, na kuweka kwenye masanduku ya rangi nyeusi, mandhari ya miti na majani ikiwazunguka shambani hapo.

Wakulima walio weka mfumo wa umwagiliaji maji, kwenye vitalu vyao vilivyochipusha mbogamboga zilizowekwa kwenye mistari mitatu, iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikizungukwa na turubai jeupe shambani hapo.

Wakulima walioandaa vitalu viliochipusha mbogamboga za rangi nyingi tofauti, zilizowekwa kwenye makabati meusi, yaliyozungukwa na kufunikwa kwa karatasi nyeupe, yanayopitisha mwanga mwingi wa jua zenye vishikizo ya vyuma.

Wakulima waliolima zao la biashara aina ya papai na kupangilia miche hiyo kwenye mistari kadha wa kadha ikistawi na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi.

Wakulima wakivuna mazao mbalimbali ya biashara na kuyaweka kwenye toroli, zikiwa bado kwenye bustani zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Mashine ya kulimia ikiwa na matairi manne na pilau ya rangi nyekundu mkulima akilitumia katika shamba lake lenye mandhari ya miinuko na nyasi.

Mashine ya kilimo iliyochipusha miche inayo stawi kwa rangi ya ukijani kibichi, ikiwa na nguzo za chuma hufunikwa kwa turubai nyeupe.

Mashine za kilimo zilizoandaa na kuwekwa vitalu, vilivyochipusha mbogamboga za rangi mbalimbali, ikiwa na vyuma vingi vizungukavyo.

Mashine ya kilimo yenye mataili mawili inayotumia mfumo wa mafuta, ikichakata mazao shambani na kuzungukwa kwa mandhari ya ukijani kibichi.

Mashine ya kisasa inayofanya kazi kwenye vitalu vilivyoshikiliwa na mabomba meupe, huku mbogamboga zingine zilizostawi kwa rangi ya kijani zikipaliliwa eneo hilo.

Mashine za kilimo zenye vitalu zilizochepusha mbogamboga za rangi ya kijani kibichi, zilizowekwa kwa mfano wa ngazi na makabati.

Kilimo cha kisasa chenye vitalu vya mbogamboga, zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, kilikokuwa na mfumo wa makabati mawili.

Mashine ya kilimo yenye matairi manne na rangi ya bluu, inayofanya kazi ya kukwatua shamba kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine za kilimo zenye vitalu za kisasa zilizopangiliwa kwa mfumo wa makabati yenye mimea ya mbogamboga.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne na plau zote zikiwa za rangi nyekundu, zikibeba vijana wawili mmoja dereva.

Ufugaji wa samaki wakiwa kwenye sanduku la kioo lililojaa maji na mapambo ya rangi mbalimbali likiwa na rangi nyeusi kwa juu.

Mabwawa mawili makubwa, yaliyotengenezwa kwa saruji na matofali, ndani yake kukiwa na samaki, kuashiria kilimo cha mifugo hiyo.

Kilimo cha samaki wa kisasa. Wamo kwenye bwawa lenye maji mengi lililozungushiwa turubai jeusi kwenye bustani yenye maua.

Kilimo cha samaki wa kisasa, kilichowekwa kwenye bwawa lenye maji mengi. Juu kina uzio wa wavu unaotumika kuzuia ndege.

Kilimo cha samaki wenye rangi mbalimbali waliokuwa ndani ya tenki la kisasa lilo jaa maji, likiwa na majani pamoja na maua.

Bwawa lililojaa maji linalotengenezwa kuweka mfumo wa ufugaji samaki wa kisasa ikiwa katika mandhari yenye rangi ya kijanii kibichi. Pembeni kukiwa na magari mawili yenye rangi nyeupe.

Mazao mbalimbali ya chakula yakiwekwa kwenye magunia yenye rangi mbalimbali, yakiwa kwenye duka la bidhaa za nafaka.

Msitu wenye miti mingi uliostawisha majani mbalimbali, wenye kupitisha mwanga mkali wa jua ndani kuna njia za watembea kwa miguu nyembamba.

Kilimo cha majimaji kilichotengeneza vizimba ndani ya beseni lenye rangi ya zambarau kwa machungwa, kilichochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Kilimo cha majimaji kilichootesha vitalu vya mbogamboga vinavyoonesha mizizi iliyohifadhiwa na ndoo ya rangi nyeupe pembeni kukiwa na vishikizo vya chuma.

Kilimo cha majimaji, kilichowekwa kwenye mabomba na vitaru vilivyochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, huku zikiwa zimefunikwa kwa turubai, linalopitisha mwanga na miti.

Kilimo cha maji kilichowekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe kilichopangwa kwa ustadi chenye vitalu vya mbogamboga zilizochipusha kwa rangi mbalimbali zinazoshikiliwa na vyuma vya rangi nyekundu. Mandhari ya jua lenye mwanga likitawala shamba hilo.

Kilimo cha majimaji kilichokua na vitalu, vilivyochipusha mbogamboga za rangi ya kijani kibichi zilizomo kwenye uzio wa rangi nyeupe.

Kilimo cha majimaji kinachootesha vitalu vya mbogamboga, vilivyohifadhiwa kwenye mfumo wa makabati, vyenye rangi nyeusi, huzungukwa na mabomba meupe na koki nyekundu.

Kilimo cha majimaji chenye vitalu vilivyochipusha miche ya rangi ya kijani kibichi, kwenye mifumo ya bomba jeupe zilizozungushwa vikopo vyeusi.

Mbogamboga iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi na kuwekwa kwenye beseni, iliyoshikiliwa na meza yenye asili ya mbao, chini kukiwa na mfumo wa kisasa wenye kupitisha maji na ndoo nyeupe.

Kilimo cha majimaji kilichoshikilia mboga mboga zenye rangi ya kijani kibichi, ziko kwenye vitalu vyenye bomba lenye rangi nyeupe.

Vitalu vya mbogamboga vilivyostawi katika mfumo wa kilimo cha majimaji, zilizofunikwa na makaratasi yanayopitisha mwanga mkali wa jua wenye nguzo nyingi.

Kilimo cha majimaji kilichokuwa na vitalu vya mbogamboga, zilizofunikwa kwa turubai yenye rangi nyeupe ya kupitisha mwanga mkali na milingoti mikavu ya miti.

Kilimo cha kisasa chenye asili ya “kihaidroponiki” lilichokuwa kwenye mfumo wa ndoo, kinachoshikilia vitaru vya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa kilimo wa kisasa wenye kutumia maji iliyoshika vitalu vyenye miche ya rangi ya kijani, yenye kushikiwa na viti vya mbao vya rangi nyeupe na kahawia, vilivyokuwa jirani na matofali.

Vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, zilizowekwa kwenye mfumo wa mabomba yenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kilimo cha majimaji.

Vitalu vya kisasa vilovyostawisha mboga mboga zenye rangi ya kijani kibichi iliyowekwa kwenye madumu ya bluu yenye mfumo wa maji.

Kilimo cha majimaji kinachotumia kizimba aina ya ndoo chenye rangi nyeusi na kijani, kinachoonesha mizizi ya mbogamboga zilizostawi.

Kilimo cha kiwandani kilichotengeneza vichanja vya kuhifadhia na kuanikia mahindi kwa ajili ya kukauka, huku zao hilo likiangazwa kwa jua kali na kuzungukwa kwa miti mirefu yenye majani ya kijani.

Kilimo cha Mbogamboga kilichoshikiliwa na kamba ya katani, kinatoa mazao ya biashara aina ya nyanya. Mkulima akiwa ndani yake, kikiwa kimezungushiwa turubai lisilopitisha mwanga wa jua kali.

Kilimo cha kiwandani kilichotengeneza vitalu vilivyoshikizwa kwa miti ya mbao yenye kuchipusha mbogamboga na matunda yenye rangi nyekundu kwa kijani, iliyozungukwa na kufunikwa kwa turubai jeupe zenye kupitisha mwanga.

Kilimo cha viwandani kilichotengenezwa kwa vitalu, vilivyowekwa ndani ya mfuko unaopitisha mwanga na kuning'inizwa kwa kamba ikiwa na nguzo za chuma, makaratasi meupe yakitamalaki mandhari hiyo.

Kilimo cha kisasa kikitumika viwandani kuhifadhi zao la biashara aina ya parachichi, kwenye makasha ya rangi mbalimbali.

Kilimo cha kisasa chenye vitalu vilivyostawisha mbogamboga mbalimbali lililokuwa kwenye banda lenye kupitisha mwanga wa jua mkali.

Kuku wengi wako ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao na mabanzi wakipata chakula cha mifugo hiyo, wakiwa katika mfumo wa kilimo cha kisasa.

Kilimo chenye kutumia banda la kisasa lenye kupitisha mwanga mkali wa jua wenye vyuma vingi zinazohudumia vitalu vitatu vikubwa vya mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Mkulima akitumia mashine ya kulimia yenye plau, ikiwa na rangi ya kijani, matairi manne (mawili makubwa, ya mbele madogo); akiwa na usimamizi.

Kuku wa mifugo wenye rangi nyekundu na nyeupe, wakiwa wanakula chakula ndani ya banda lenye uzio na madirisha mapana, yenye kupitisha hewa na mwanga.

Umwagiliaji wa kisasa wa majimaji unaofanywa na mkulima katika bustani iliyokuwa shambani yenye kuzungukwa na milingoti ya saruji yenye kupitisha nyaya za umeme.

Mfumo wa umwagiliaji maji, uliowekwa kwa mtindo wa bomba kwenye shamba lenye matuta yenye kupandwa mahindi yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji, uliowekwa kwa mtindo wa mabomba yenye rangi nyeusi, zikiwa bustanini na kufanya kazi hiyo.

Mandhari ya kijani yenye miti, iliyokuwa na matawi yenye kuzungukwa na miinuko ya miamba na milima ya rangi ya kahawia.

Mandhari yenye miti mirefu ya kijani kibichi, iliyokuwa na wanyamapori aina ya nyumbu waliolala chini ya miti hiyo huku wakiwa na ukivuli kutoka kwa mimea iliyowazunguka.

Mandhari ya eneo kame au nusu-jangwa, likiwa na udongo mwekundu wa tabaka kavu linaloonyesha upungufu wa mvua, miti midogo-midogo yenye majani machache inayotokea sana kwenye eneo la jangwa, na milima ya kijani kwa mbali ikiashiria uwepo wa msitu, eneo lenye mvua zaidi.

Mto uliojaa maji umekatisha kwenye mandhari yenye miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, iliyozungukwa na miinuko ya milima.

Bwawa lililojaa maji lenye kuzungukwa na milima mirefu yenye mandhari ya kijani kibichi lililojengwa na uzio wenye saruji nyeupe.

Kilimo cha ufugaji wa mbuzi pamoja na watoto wake wakiwa wamejengewa banda lililotengenezwa kwa mbao na mabanzi. Marisho Yao yakiwa pembeni kama vile; nyasi na mbogamboga, mandhari ya jua kali likiwazinguka.

Ukulima wa mbuzi ukifanywa ndani ya shamba la ustawi mazao mbalimbali, ikiwemo mahindi na mbogamboga zenye ukijani kibichi.

Mkulima akirina asali ya nyuki, akiwa na vifaa vyenye rangi ya kijani zilizotengenezwa na mbao.

Mbegu za kilimo zilizostawi katika vitalu vyenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, huku ikizungukwa na mabomba ya kumwagilia maji yenye rangi nyeusi.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye kifurushi cha rangi ya kahawia maandishi meupe kwa meusi, zilizohifadhiwa kwenye mfumo wa makabati ya kisasa ya asili ya chuma.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye bustani shambani, zenye kuchipua mmea aina ya mahindi yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi; ikimwagiliwa na maji.

Mbegu za kilimo zilizochipusha miche mabalimbali, zilizofunikwa na turubai lenye rangi nyeupe, linalopitisha mwanga mkali wa jua, zingine zikiwa kwenye meza.

Kitalu cha kisasa kilicho sheheni mboga mboga za kijani kibichi.

Mbegu za kilimo zikiwa zimewekwa kwenye kifurushi cha rangi ya kijani na manjano chenye picha kubwa za mbogamboga.

Vitalu vilivyochipushwa mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi na kuwekwa kwenye beseni la rangi nyeusi na machuma meupe.

Tabibu wa mifugo akiwa amezungukwa na wanyama aina ya mbwa waliotoka kwenye mabanda yao yenye milango ya rangi ya kijani.

Banda la mfugo wa mbwa lililotengenezwa kwa mbao lenye rangi ya kahawia, likiwa na mbwa huyo juu yake mwenye rangi nyeusi.

Matabibu wa mifugo, wateja na mbwa, wakiwa na gari lenye rangi nyeupe ndani ya uzio wa matofali wenye saruji kali.

Mamba wawili wanene wako nchi kavu wanaota jua, mmoja akifungua mdomo kuonyesha meno yalivyokua makali na kuchongoka mwingine akiwa amefunga.

Mnyama aina ya ndege mwenye rangi mbalimbali, ikiwemo nyeupe mabawa meusi na ya kijivu aliyesimama kwenye mti mrefu wa matawi ya mibamiba.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa katika maonyesho ya watalii kutoka nchi za kigeni.